Mandhari niya shambani ambapo mkulima kasimama huku akijishika nyongani kaangalia mimea ya migomba iliyozaa ndizi kubwa ajabu, zingine zimekomaa ilhali zingine zi karibu kukomaa.